Bwana huyu anaongea na watu walioko kwenye mkutano muhimu. Huduma za uma zinaboreshwa

Hili ni dawati la huduma za serikali. Kuna mabango yanayoonyesha cheti cha kuzaliwa na cheti cha kufa na efficient government service available . Wafanyikazi wawili wameketi kwenye kompyuta.

Hawa ni watu wengi ambao wamekaa wakisubiri huduma ,afisa wa usalama anatembea hii madirisha makubwa yamefunguka kando yao.

Mwanamke labda jaji au afisa mwandamizi wa serikali aliyevalia suti ya bluu na amevaa miwani amejipanga mbele ya bendera ya nembo ya tume ya huduma ya mahakama.

Huu ni umati mkubwa wa watu wamevalia nguo za bluu wote wanatabasamu huku wakiinua mikono yao juu kuonyesha ushindi.

Wachezaji wawili wa mpira wamo uwanjani mchezaji mmoja amevaa jesi ya rangi ya chungwa na nyeusi akisherehekea mwingine amevaa jesi ya bluu na nyeupe huku viti vya uwanja vikiwa nyuma.

Hili ni kundi la watu ndani ya Huduma Centre, baadhi yao wamesimama wengine wameketi kwenye kompyuta, wanaonekana kuwa wateja na wanafanya kazi.

Hili ni kundi la maafisa wa sheria. Mwanamke katikati anazungumza mbele ya kipaza sauti. Nembo ya ofisi ya jaji mkuu inaonekana wazi.

Hili ni rundo kubwa la faili za bluu ziimefungwa pamoja na kamba. Zimeachwa juu ya meza ya mbao.

Hii ni hema kubwa ya huduma mashinani. Watu wengi wamevaa barakoa wanafanya kazi na wengine wanatoa huduma kwa wateja.

Mwanaume amevaa suti, anatia sahihi. Mwingine amevaa vazi rasmi ya mahakama. Kuna bendera dogo za Kenya. Nyuma yao, kuna kundi la watu ambao wanawatazama.

Ile ni kundi la watu watatu wenye furaha. Mwanaume ana rangi usoni, wote wamevaa nguo nyekundu kuonyesha utamaduni.

Msichana mdogo ambaye ameketi kwenye kiti akitazamwa na watu wazima watatu. Watu hao wanaonekana wakiandaa kamera na kompyuta. Kuna mabati yaliyojaa mafaili nyuma.

Mwanamke anayeonekana kama afisa wa mahakama amesimama mbele ya kipaza sauti na kusomea kutoka kwenye membari iliyo na nembo ya mahakama ya Kenya. Amevalia joho chekundu na tai nyeupe akionyesha mamlaka.

Kundi la wanaume wakiwa wamekaa kwenye viti. Wako kwenye uwanja au jukwaa la wazi lenye watazamaji wengi nyuma. Wanaume watatu wa mbele wanatabasamu, moja amevaa shati la njano, mwingine shati jekundu na wa tatu shati la buluu.

Huyu ni mteja akihudumiwa katika ofisi ya Huduma Kenya. Mteja ameketi kwenye kiti ,afisa wa Huduma Kenya ameketi nyuma ya kaunta akizungumza naye.

Hawa ni wanawake wawili katika eneo la huduma kwa wateja. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti jekundu akishughulikiwa na mhudumu.

Wachezaji wawili wa mpira wa mkuu wakiwania mpira uwanjani. Mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine nyekundu huku wengine wakiwa nyuma. Uwanja unaonekana kuwa na nyazi na mabambo ya matangazo yanaonekana nyuma.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu na shati la rangi tatu akimwangalia mwanaume aliyevaa shati jeupe na miwani akichunguza karatasi mezani. Wote wawili wanaonekana wakijishughulisha na kazi hiyo kwa umakini.

Hili ni kundi la wachezaji wa kandanda watano, ambao wanaonekana wakimenyana katika mchezo huu. Wanne wanaonekana kuwa wa timu moja, ilhali mmoja akiwa wa timu nyingine. Nyuma yao kuna watu, ukumbi wa watu ambao wanawashangilia wakicheza.

Dawati la habari la huduma Kenya likiwa na wafanyikazi wawili wanawake. Ni jeupe na lina maandishi information desk na nembo ya huduma Kenya. Nyuma kuna watu wengi na eneo la cyber .

Kundi la watu wakikimbia barabarani. Mtu mmoja ameshikilia bango kubwa la kisiasa la Raila Odinga na Kalonzo. Watu hawa wanaonekana kushangilia ikiashiria mkutano wa kampeni.

Kundi la wanaume wengine wakiwa wamevalia suti. Wanaume wawili wa mbele wanashikana mikono na wana tabasamu. Mmoja amevaa suti nyeusi na tai nyekundu na mwingine amevaa suti ya buluu na tai ya buluu. Askari mmoja anaonekana nyuma.

Mwanariadha wa kiume amejitupa mchangani akitua baada ya kuruka. Mchanga unaruka juu yake. Amevalia nguo nyeupe na nyeusi. Nyuma Kuna uwanja wa riadha wenye viti vya rangi nyekundu na kijani. Anaonekana akisherehekea au akimaliza jaribio lake

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa vifaa vya kiteknolojia ,mmoja amevaa suti ya buluu na tai akishughulika na kamera aliyoweka kwenye tripodi , mwingine amevaa suti na tai akimtazama , kuna mwanamke ameketi nyuma ya kompyuta akionekana kama ofisi ya kisasa.

Hii ni sehemu ya nje ya kitabu ambayo imeandikwa human resource policies , pia kuna jengo la mahakama katika picha iliyoko katika sehemu ya nje ya kitabu hiki.

Umati wa watu wengi wameketi kwenye viti, baadhi yao wamevaa mashati mekundu na ya kijani wanaonekana wakitazama kitu baadhi wanazungumza wengine wametulia.

Nembo ya mikono miwili iliyoshikana ndani ya duara la njano na mpaka mwekundu chini ya nembo kumeandikwa neno tuko pamoja kwa herufi kubwa za njano ,manthari yote ni meusi .

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani . Mchezaji mmoja amevalia buluu akidhibithi mpira. Wengine wamevalia sare nyeupe wakimkabili, inaonekana kama mchezo unaendelea na kuna watu wengine wanatazama nyuma. Sakafu ya uwanja ni mistari ya mpira.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanashindana uwanjani. Mchezaji mmoja anajaribu kumpita mwenzake huku akithibhiti mpira.

Hi ni mada kuhusu usuluhishi unaosimamiwa na mahakama nchini Kenya. Ina asili ya manjano na nyeusi. Upande wa kushoto kuna ikoni inayowakilisha watu watatu na mpatanishi.

Hawa ni wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja, wapo katika mbio za riadha mbele ya mashabiki walioketi kwenye viti, kila mwanariadha amevaa nguo tuofauti za riadha, wote najistahidi kufika mwisho wa mbio.

Kundi la wanaume wakiwa wamekaa kwenye meza ya mbao. Wote wameshika kalamu wanaandika kwenye karatasi. Moja amevaa shati ya kijivu, mwingine shati la buluu na wako tofauti.

Hili ni jengo kubwa la huduma Kenya ambapo watendakazi wameketi mbele ya komputa zao huku wakiwa makini kwa kazi wanayoyafanya, wote wamevaa barakoa.

Wanaume wawili, wamesimama, wakipeana mikono. Mmoja amevaa suti, mwingine amevalia jezi. Kuna nembo kubwa nyuma yao, huku wakiwa wakishika jezi moja.

Hili ni jengo la Huduma kenya, kikundi cha watu wanaotembea kutoka mlangoni hapa. Mlinzi amesimama karibu na wao huku akiwapisha.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya ikiwa na maeneo ya huduma tofauti, kuna wafanyikazi kadhaa wakihudumia wateja kwenye counter ishara za huduma mbalimbali kama vile Uwezo Fund Services zinaonekana wazi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu, wakiwa uwanjani, wamevaa sare za manjano na kijani. Baadhi yao wanashangilia huku mmoja akiwa amefunika uso wake, huko kwenye uwanja wenye nyasi na watazamaji wanaonekana nyuma.

Hii ni ofisi ya Huduma Center ambapo raia wanapokea huduma mbalimbali za serikali, watu wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa huku wengine wakiwa wamekaa kwenye computer wakifanya kazi au kupokea usaidizi, kuna mabango yanayo onyesha huduma zinazotolewa.

Raisi mstaafu Uhuru Kenyatta, akifanya kiapo cha uraisi. Yupo na jaji mkuu, jaji na mama Margaret Kenyatta tukio linafanyika mbele ya umati mkubwa wa watu.

Watu watatu ambao wamesimama pamoja. Wanaume wawili wamevaa suti na mwanamke amevaa vazi la jaji. Wote wakishikilia ripoti. Nyuma yao kuna tangazo ya tangazo.

Umati wa watu wengi wakiwa kwenye uwanja wa michezo wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya rangi ya waridi. Watu wengi wamevaa nguo nyekundu na nyeusi na wengine wamebeba bendera ya Kenya. Nembo ya Kenya Rugby inaonekana chini kulia. Mashabiki wanasumbua.

Hii ni timu ya soka ya vijana ikiwa imevalia sare za rangi ya kijani na nyeupe. Wengi wao wametabasamu huku wengine wakiwa wamepiga makoti na wengine wamesimama wakionyesha umoja. Uwanja wa nyuma unaonyesha uwanja wa michezo wenye majani mabichi na anga wasi.

Huduma centre inahudumia wananchi. Mwanamke anatoa huduma kwa mteja. Watu wanapata huduma mbalimbali hapo

Bomba kubwa la maji au maji taka likipita chini ya daraja ndogo la saruji kuna shimo lililochimbwa ambapo bomba limepitia majani na miti zimezunguka eneo lote, uzio wa waya unaonekana kwa mbali.

Hili ni Rundo kubwa la takataka, ambazo zimejaa mifuko ya plastiki. Zimeachwa kando ya barabara, zikiashiria uchafuzi wa mazingira, katika eneo hili.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia sare zenye nembo ya huduma Kenya wako ndani kwenye jengo lenye kauli mbio mwanaume mmoja anaonekana akitoa maelezo kwa kundi hilo.

Mfanyakazi wa benki wakifanya kazi, mwanamke mmoja anatabasamu akiwa amesimama mbele ya fedha zilizopangwa, wafanyakazi wamekaa nyuma wakishughulikia nyaraka na kompyuta.

Timu ya mpira wa kikapu. Wachezaji wamevalia jezi za bluu na nyeupe baadhi wakiwa wameketi wengine wakiwa wamesimama wakionyesha hisia na umakini kwenye michezo.

Umati wa watu wenye shauku. Baadhi yao wakiwa wamevalia fulana zilizoandikwa Kenya. Wengine wengi wameinua mikono yao juu na wanaonekana kusherehekea au kushangilia jambo fulani.

Watu wengi wameketi kwenye viti wakionekana kusubiri. Wengi wamekaa na watoto wakimwangalia mwanaume mmoja aliyekuwa mgongo. Kuna dirisha nyuma yao inaonekana kama ofisi au kliniki. Wote wametulia wakisuburi zamu yao.

Ni jengo la Huduma Centre nchini Kenya , kituo kina viti vya kusubiri kaunta za huduma na mabango yenye nembo ya huduma bora na Huduma Kenya . Watu wanaonekana wakihudumiwa au wakisubiri pia kuna putu zenye rangi nyekundu na kijani zilizopambwa.

Foleni ya watu ndani ya jengo Kuna counter ndefu ya mbao mbele na fomu zimeachwa juu yake. Watu mbali mbali wamesimama wengine wakisubiri huduma. Kuna screen ya televisheni ukutani, inaonekana kama benki au ofisi ya huduma za uma.

Wanaume wawili wameketi kwenye meza ya mbao wakiandika, mmoja amevaa kofia na wote wana karatasi na kalamu mbele yao, wanawake wawili wameketi nyuma yao mmoja akiwatazama.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya. Wechezaji wamevalia jezi nyeupe zenye neno Kenya mbele. Wamesimama kwenye uwanja na bendera ya Kenya inaonekana nyuma yao.

Hii ni ofisi ya huduma kwa umma, labda huduma sita nchini Kenya. Kuna watu kadhaa ndani , baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Wafanyikazi wanawahudumia wateja ,na vifaa vya ofisi kama vile kompyuta, vinaonekana mezani . Baluni nyekundu zimepambwa kwenye eneo hilo.

Wachezaji wa soka wakiwania mpira, mchezaji mmoja amevalia jezi nyekundu, mwingine manjano na buluu. Kuna mashabiki wengi uwanjani nyuma yao.

Kundi la wanaume, wengi wao wamevaa nguo za kijani, wakishangilia. Wengine wanashikilia vitu kama shoka na koleo. Chini kuna Moto unaowaka, pia kuna mabango mawili ya duara yenye maandishi "Gormahia Branch ".

Mwanaume na mwanamke wakiwa wameshikilia hati za bluu, wote wamevalia suti rasmi, na wanaonekana wakishiriki katika sherehe. Kuna watu wengine nyuma wakiwa wamesimama wakishuhudia tukio hilo.

Watu wawili ambao moja amevalia suti na mwengine amevalia sare rasmi ya jaji. Kuna watu nyuma yao ikionyesha ni mahakama kuu au kuna jambo linalotokea katika eneo hilo.

Idadi kubwa ya vitambulisho vipya, vitambulisho hivo, vimepangwa vizuri kwenye masanduku kadhaa . kuna pia chupa ya sanitizer . Mbele ya vitambulisho.

Jaji mkuu Martha Koome na raisi William Ruto. Wote wawili wanatabasamu huku wakiendelea na mazungumzo yao. Koome amevaa vazi rasmi la mahakama na Ruto amevalia suti.

Picha nyeusi na nyeupe inaonyesha watu wakihudumiwa ,wamesimama kwenye kaunta wengine wakiandika fomu, inaonekana ni ofisi ya serikali labda mahali pa kukusanya pasipoti.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe na suti ya zambarau akizungumza na mfanyakazi wa huduma Kenya, wako kwenye kaota yenye nembo ya huduma Kenya. Kuna kompyuta na kingaa ya kioo kati yao.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Wafanyakazi wanahudumia wateja, kuna balooni za kijani zimetandikwa, kuashiria, umakini na usanifu wa hali hii.

Shughuli kwenye kibanda cha huduma ambapo watu wanatoa huduma kwa uma kuna kibanda cha NTSA na cheti cha tabia njema cha polisi ikionyesha huduma za serikali zinazotolewa watu wengine wamevalia barakoa ikionyesha umuhimu wa kujikinga.

Wafanyakazi kadhaa wamekaa kwenye makaazi yao wanatumia kompyuta zao wote wamevalia barakoa wakijihusisha kikamilifu katika kazi waifanyayo.

Mwanariadha wa kiume akifanya ufukaji mrefu kwenye uwanja wa riadha, amevaa vesti nyekundu lenye jina lake na kaptura nyeusi. Amejikita hewani akionyesha nguvu, mashabiki na wengine wamekaa viti nyuma wakishangilia.

Wachezaji wa viliboli wakicheza mchezo na mmoja wao akiruka juu kuzuia mpira inaonekana ni mechi yenye ushindani mkali na wachezaji wamejitolea sana kushinda watu wametazama nyuma ikionesha mechi muhimu.

Mto huu umechafuliwa sana ,maji machafu yanatiririka polepole ,bomba kubwa la kijani limekatika katikati ya mto.

Watu wakisubiri kwenye foleni. Mbele kuna kaunta ya mbao na ulinzi wa chuma. Eneo linaonekana kuwa la ofisi.

Wachezaji wawili wa soka uwanjani, mmoja amevalia jezi ya kijani ,mwingine bluu na nyeupe, kuna mpira miguuni mwa mchezaji mwenye jezi ya kijani na mashabiki wamefulika uwanjani.

Mwanamke ambaye anazungumza akitumia ishara huku kidole chake cha shahada ikiwa juu. Amevaa shati nyekundu lenye madoadoa vyeusi na kuvu wa shanga. Nyuma yake kuna watu wengi , baadhi yao wamevaa kofia ya nyekundu zenye maandishi " Tuko pamoja".

Chumba kikubwa kilicho na viti vingi vya metali vilivyopangwa safu, watu kadhaa wamekaa wakisubiri huduma.

Kundi kubwa la watu wakikimbia barabarani. Wengi wamevalia nguo za kijani. Kuna basi jekundu lenye watu juu yake likifuata. Inaonekana kama sherehe au maandamano. Bango na miti yanaonekana kando ya barabara.

Wachezaji wa timu ya Bandari Fc wakisherehekea wamevaa jezi za buluu na wanakumbatiana wakionyesha furaha na umoja hii inaashiria ushindi au matukio maziri katika mchezo wao.

Mwanamke amevaa joho jekundu la kihukumu. Akishika kitabu kikubwa kinachoashiria sheria. Yuko mbele ya bendera ya Kenya, akionyesha mamlaka yake.